Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo la noti za pesa ya Kenya. Noti iliyo mbele kabisa ni ya shilingi elfu moja ambayo inapicha ya KICC na nembo ya Kenya. Noti nyingine nyuma yake pia zinaonekana kuwa ya shilingi elfu moja.

Miamara ya kifedha labda kwenye duka la Mpesa au benki. Mkono mmoja unashikilia simu ya zamani ya aina ya Nokia yenye skrini ndogo inayoonyesha ujumbe wa maandishi. Ujumbe huo unaonekana kuwa unauliza udhibitisho wa kutoa fedha.

Mwanaume akitoka kwenye duka ndogo. Mwanaume huyo amevalia kofia ya baseball , fulana nyeupe na suruali ndefu ya kijani kibichi. Duka lina ishara mbalimbali. Upande wa kushoto kuna ishara iliyoandikwa Photocopy .

Wanaume wawili ndani ya chumba cha kuonyesha magari, mwanamume mmoja mweupe ambaye amevalia suti nyeusi anamuonyesha mwanamume mwingine mweusi ambaye amevaa shati nyeupe jinsi ya kuchaji gari la umeme.

Gari jeupe aina ya ace likiwa limeegeshwa chini ya paa. Gari hilo lina stika ya mbwa mwitu mweupe mbele. Upande wa kushoto kuna stika ya njano yenye picha ya twiga iliyoandikwa Dana's kwenye mlango wa upande.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo kuna watu wengi na vibanda vingi, wachuuzi wamepanga bidhaa zao ikiwemo rundo lwa nyanya nyekundu na matunda mengine, kwenye vibanda au makreti ya mbao kuna mwavuli nyingi za rangi tofauti.

Tangazo la bima inaonyesha mwanaume mweusi akiwa na shingo iliyofunikwa na kifaa cha kuzuia harakati akionyesha maumivu. Hali hii inaashiria ajali. Juu kulia kuna nembo ya kampuni ya bima ya Madison General Insurance.

Mikono miwili ya wanaume wawili ikipeana mikono. Mwanaume mmoja amevalia suti ya bluu na tai, huku mwingine amevalia shati jeupe. Mwanaume aliyevaa suti anashikilia funguo za gari, anaonekana akimkabidhi mwingine.

Duka la matunda na mboga linaloonekana kuwa ni la sokoni au kando ya barabara, kuna ndizi nyingi za aina tofauti zimetundikwa upande wa kushoto na kuna ndizi nyingi zilizoiva za rangi ya njano ambazo zimetundikwa kwa kamba.

Pikipiki ikibeba abiria wawili. Mwanaume anayeendesha pikipiki amevalia shati la blue na abiria wake ambaye anaonekana kuwa mwanamke. Amevaa nguo zenye muundo. Wote wako kwenye pikipiki inayoelekea mbele. Wote wako kwenye barabara ya udongo.

Duka la fitu vya ulembo na mapambo labda katika soko, duka hilo limefunikwa na baa la pati, na limechengwa kwa mbao, kuna aina nyingi za shanga, mikufu na mikanda, fitu vingi vinaninginia kutoka kwenye baa.

Duka la viatu ambalo linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna meza mbili ambazo zimewekwa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo boots, sneakers na viatu vingine. Baadhi ya viatu hivi vimewekwa juu ya masanduku yao. Viatu vimepangwa kwa utaratibu.

Mbele ya duka ndogo ambalo linaonekana kuuza vinywaji na bidhaa nyingine. Mlango wa duka una rangi ya kijani kibichi na umefunguka. Juu ya mlango kuna ishara yenye jina la duka ingawa jina hilo halionekani vizuri lakini linaonekana linaanzia na Mvita SMA.

Skrini inayoonyesha viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Orodha inaonyesha alama za bendera za nchi mbalimbali pamoja na kifupi cha sarafu. Baadhi ya sarafu zinaonekana ni USD, EURO.

Magari matatu aina ya Mercedes benz g wagon yakiwa yameegeshwa kando. Gari la mbele kabisa lina rangi ya kijivu, la pili ni jeupe na la tatu ni jeusi. Magari yote yana muonekano wa kifahari.

Duka la matunda kando ya barabara kuna aina nyingi za matunda yaliopangwa vizuri, ikiwemo ndizi zilizotundikwa chuma, tikitimaji ,mananasi, machungwa, apples, passion fruits na mengine mengi. Matunda haya yamewekwa katikati vikapu, kreti na masanduku ya cardboard .

Rundo kubwa la nguo nyingi zilizorundikwa zikiwemo fulana ,jaketi na suruali , linaonekana kama soko la nguo za mitumba ambapo nguo hizo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa ,rangi za nguo zinatofautiana kwanzia nyeusi ,nyeupe ,rangi ya machungwa, samawati ,na kijani kibichi.

Gari la kisasa zililoekezwa mbele ya duka ya magari ya kampuni ya Hyundai, magari mawili ya Hyundai yakiwa mbele moja jeusi na lingine jeupe kichwa cha gari cheusi kiko karibu na kamera.

Mikono miwili ya watu ikishika noti za shilingi za Kenya, mtu mmoja ametoa noti hizo ambazo nyingi ni za elfu moja na mwingine anazipokea, noti hizo zimepangwa kwa rundo na zinaonekana kama zinalipiwa au kupewa.

Magari ya kifahari yanaonekana yameegezwa nje ya duka gari lililo katikati ni Dodge Challenger nyeupe, gari lililo upande wa kushoto linaonekana kama Ford Master, magari yote yanaonekana safi.

Soko la wazi au duka la vyakula kuna bidhaa mbali mbali za chakula zinazouzwa ikiwemo mananasi yaliyotundikwa juu, mahindi yaliyopakiwa na matunda mengine labda maembe au mboga. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye meza ya mbao chini kuna kreti nyekundu.

Mtaa wenye maduka, kuna duka la urembo upande wa kushoto lenye maandishi Lush , yaliyopakwa rangi ya kijani na fremu ya dirisha ya rangi ya pinki. Mlango wa duka hilo ni wa rangi ya kijani.

Simu mahiri iliyoshikiliwa na mkono mmoja. Kwenye skrini ya simu kuna programu ya m-pesa. Programu inaonekana ikiwa na menyu ya chaguo mbalimbali ikiwa ni pamoja ya Send Money, Withdraw, Buy Airtime , Lipa na M-pesa.

Maroboto mengi ya nguo za mitumba. Maroboto haya yamefungwa kwa kamba nyeusi na yameundwa kwa nguo mbalimbali. Kwenye baadhi ya maroboto kuna karatasi zenye maandishi ya kiingereza kama vile Silk Dress na Fashion .

Soko kubwa eneo la wazi lenye watu wengi sana. Watu wengi wamebeba mizigo wengine wameketi chini wakiuza. Eneo hilo linaonekana kuwa na shughuli nyingi huku kuna muundo wa paa refu la saruji.

Tangazo la huduma za bima kwa waendeshaji pikipiki maarufu kama bodaboda. Juu ya bango kuna picha inaonyesha waendeshaji wawili wa pikipiki wakiwa wamevalia kofia za usalama sa manjano na fulana za usalama za manjano.

Rundo kubwa la matairi mengi ya magari. Matairi hayo yamepangwa kwa msururu yakiwa yameegemezwa moja kwa moja juu ya jingine. Kila tairi linaonekana kuwa jipya na unaweza kuona mifumo ya kina kwenye uso wa kila tairi.

Gari jeupe aina ya Honda, likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Namba ya usajili ya gari hii inasomeka KCM 709K. Gari linaonekana lina uharibifu mdogo mbele upande wa kushoto.

Ndani ya duka la nguo za mitumba, nguo nyingi zimepangwa kwa wingi zikiwemo zilizotundikwa kwenye kiondo na zingine zikiwa zimetupwa chini. Nguo hizi zina rangi na mitindo mbalimbali. Duka linaonekana kuwa na mazingira yasiyopangika.

Duka ndogo lililojengwa kwa ambao na nyasi. Kuna matunda mengi yaliyopangwa kwa kuuzwa. Ndizi zimening'inia kutoka kwenye paa na matunda mengine kama vile tufaa ,machungwa ,nanasi na parachichi yamepangwa kwenye maboksi ya mbao.

Safu ya magari mengi yakiwa yameegezwa. Magari haya yanaonekana kuwa mapya. Yakiwa yamepangwa kwa mstari mrefu. Gari la karibu zaidi ni la rangi ya fedha likifuatiwa na gari jeupe na mengine yenye rangi tofauti.

Aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa labda sokoni au dukani ,kuna matunda tofauti yamepangwa kwenye meza ,juu ya meza kuna rundo la matunda ya maembe ambayo mengine yameiva na mengine bado hayajaiva ,chini yake kuna matunda yanayojulikana kama kiwamo.

Mkusanyiko wa shanga nyingi na vitu vingine vya kitamaduni, vilivyotengenezwa kwa shanga ndogo. Vitu hivyo vimetundikwa, na vimepangwa kwa rangi na muundo mbalimbali. Vikiwemo mikufu, bangili na pete.

Bima la ajali la kibinafsi kutoka kampuni ya Marco, sehemu kubwa ya picha inaonyesha mwanaume mweusi mwenyendevu akiwa ameshikilia kifua chake, kwa mkono wake wa kulia.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna umati wa watu wengi wakienda na kurudi. Maduka madogo yaliyojengwa kwa muundo wa vibanda yanaonekana pande zote mbili za barabara . Yakiuza bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu na vitu vingine.

Duka la maziwa na bidhaa za maziwa inayoitwa loyal star inn . Duka linaonekana ndogo na limepambwa kwa rangi ya blue . Kwenye mlango kuna tangazo kubwa la bidhaa za maziwa kama Delamere na natural yorghut kuna pia picha za mayai, mkate na keki.

Duka la nguo hasa nguo za kiafrika zenye picha mbalimbali. Kitambaa kimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za mbao. Upande wa kushoto, kitambaa kimekatwa kwa ukubwa tofauti na upande wa kulia kuna steki ndefu za vitambaa vilivyokunjwa.

Duka la maziwa ambalo linaitwa KIENI DAIRY PRODUCTS LIMITED. Juu ya duka hiyo kuna bango kubwa lenye jina ya duka, nembo na picha ya ng'ombe. Mbele ye duka kuna mtu amesimama.

Gari aina la SUV Subaru Forester rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi kwenye nyasi. Magari mengine yanaonekana kwa mbali nyuma ya gari kuna miti mirefu na anga yenye mawingu meupe.

Soko au duka la ufundi wa mikono. Bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za mabango zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Upande wa kulia kuna shanga nyingi za rangi tofauti zilizotengenezwa kwa shanga ndogo kama vile mikufu ambazo zimetundikwa kwenye fremu za mbao.

Magari matatu mapya yaliyopangwa kwenye chumba cha maonyesho cha gari. Gari la mbele ni SUV nyeupe, likifuatiwa na SUV nyekundu na la mwisho SUV nyeusi. Magari yote yanaonekana safi na yanaangaza sakafu la chumba cha maonyesho.

Kiasi kikubwa cha mboga na matunda mbalimbali yakiwa yamepangwa juu ya meza ya duka la soko, kuna rundo kubwa la nyanya, pilipili hoho za rangi ya kijani na manjano ,vitunguu ,matango, karoti ,na mboga zingine nyingi ,pia kuna bakuli ndogo.

Tangazo la bima ya nyumba kwenye tangazo kuna mwanaume mweusi anayeitwa Ryan C Smith na anaelezwa kama home insurance agent , ametabasamu na amevaa suti akionekana kujiamini.

Kundi kubwa la vikapu vya rangi mbalimbali, vilivyotengenezwa kwa mikono. Vikapu hivi vimepangwa juu ya uso wa zege, na vina maumbo na ukubwa tofauti. Baadhi yake vina rangi angavu kama nyekundu, bluu, manjano na kijani.

Matangazo ya bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee Health Insurance. Bango lina rangi nyekundu na kuna picha ya mwanamke akitabasamu. Amevaa shati jeupe na aproni ya rangi ya kahawia. Kichwa kikuu cha bango ni Cover Bora Medical .

Noti ya Kenya yenye thamani ya shilingi elf moja sehemu ya kati inapicha ya sanamu ya Rais wa kenya amabye ni mzee Jomo Kenyatta ameketi kando yake kuna mnara mrefu. Juu ya noti imeandikwa banki kuu ya Kenya.

Noti nyingi za shilingi mia moja za Kenya. Noti hizo zimetawanyika na kuna rundo moja la noti limejaa juu la lingine. Kila noti, ina picha ya rahisi wa kwanza wa jamhuri ya Kenya. Mzee Jomo Kenyatta Na nembo ya benki kuu ya Kenya.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa wingi juu ya meza au store . Soksi hizo ni watoto na watu wazima na zimefunikwa kwa nyavu au kitambaa. Chini ya store kuna takataka na uchafu mwingi.

Rundo la matikiti maji haya yana rangi ya kijani iliyokolea na kijani hafifu. Matikiti hayo yamepangwa juu ya kila mmoja na baadhi yao yanaonekana kuwa na mikwaruzo. Pembeni kulia unaeza kuona matunda mengine ya rangi ya kijani.

Ndani ya duka la huduma za Mpesa kuna kaunta ndefu ya kijani na nyeupe na kaunta hizo zimegaanywa katika sehemu kadhaa zilioandikwa teller one, teller two na kadhalika watu watatu wamesimama mbele ya kaunta.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi mapya yakiwa yameegezwa kwa mistari mirefu. Magari hayo ni aina ya SUV na yanaakisiwa kuwa yote ni ya kampuni moja. Rangi za magari ni nyeusi, nyeupe, fedha na shaba.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna wachuzi na wateja wengi. Mbele kuna maduka madogo ya wazi yananyouza matunda na mboga mbalimbali kama vile ndizi, viazi na limau au matunda ya rangi ya kijani.

Gari ndogo la abiria ambalo linafanana na gari aina ya matatu, likiwa na rangi ya kijivu. Magurudumu yake yanaonekana yamebadilishwa na sasa yana rimu za rangi ya kahawia au shaba. Gari hili lina sahani ya leseni.

Wanaume wawili wameketi nje ya duka ndogo na huduma za simu za mkononi. Duka hilo limepakwa rangi ya kijani na nyekendu na lina ioshara ya M-PESA na airtel money. Mwanaume aliye upande wa kiushoto amevaa fulana ya buluu.

Aina mbili za maboga zilizopangwa pamoja. Aina ya kwanza ina umbo la mviringo na ngozi yenye mchanganyiko wa rangi ya kijani na manjano. Aina ya pili ina umbo la mviringo mrefu yenye rangi nyepesi kama vile rangi ya manjano iliyofifia.

Duka ndogo la viatu la mtaani ililotengenezwa kwa njia ya mda, viatu aina mbali mbali zikwemo raba na dala, zimetundikwa na kupangwa isiyo rasmi kwenye mabomba, paa limefinukwa na turubai.

Duka au chumba cha nguo kilichojaa vitamba na nguo zenye miundo za rangi mbalimbali. Katika sehemu ya mbele kuna manikwini iliyovaa koti fupi ya rangi ya kijani na marinda meusi yenye mistari ya kahawia.

Risiti ya kutambua usajili kutoka mamlaka ya mapato nchini kenya. Risiti inaonyesha kuwa Wakibii Self Help Group imesajiliwa, maelezo muhimu yanayopatikana kwenye hati hii.

Duka la Mount Kenya Depot. Duka hili lina rangi ya buluu na lina milango miwili ya chuma iliyofunguka na kutangaza bidhaa zao. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi Mount Kenya Milk Depot na picha za bidhaa za maziwa.

Mikono ya mtu ikishika noti mbili za pesa za Kenya, noti ya juu ni ya shilingi elfu moja uku noti ya chini ikiwa na shilingi hamsini, noti zote mbili sinaonekana wazi sikiwa simeshika juu ya meza ya kahawia.

Kundi la watu wakisubiri huduma katika duka la mpesa. Kuna kaunta za huduma zilizotenganishwa na vioo ambapo wafanyikazi wa M-pesa wanahudumia wateja. Wateja watatu wamesimama mbele ya kaunta hizo wakisubiri huduma mmoja amevalia hijabu.

Rundo la mboga na mimea mbalimbali ya kutia ladha kwenye chakula iliyopangwa sokoni au kwenye duka la mboga. Katika picha kuna mafungu ya mimea ya Rose Mary na bizari, pia kuna jungu ya lishes nyekundu.

Mwanamke akitumia mashine ya kuuza maziwa inayojulikana kama milk atm . Mwanamke huyu amevalia shati jeupe na nywele zake zimefunikwa anatumia mashine hiyo. Mkono wake unaonekana akishika kitufe kwenye mashine.

Lori la kusafirisha magari likiwa na magari matatu juu yake. Magari mawili moja jeupe na lingine nyeusi, yamewekwa kwenye ghorofa la chini na gari jingine jeupe limewekwa juu. Lori hilo lina ghorofa mbili.

Magari ya kifahari yakiwa yameegezwa ndani ya chumba cha maonyesho au duka la magari. kuna magari manne yanayoonekana kwa karibu kutoka mbele kabisa upande wa kushoto kuna gari la rangi ya kijivu ambayo ina nembo ya Mercedes Benz.

Mfanyikazi wa duka amevaa koti jeupe lenye nembo ya Daima akipanga maziwa kwenye rafu ya duka kubwa la rejareja. Rafu imejaa bidhaa za maziwa ikiwa ni pamoja na chapa ya Delamere na chapa nyinginezo. Wateja wengine pia wanaonekana.

Tangazo la bima ya afya kutoka kwa Jubilee Health Insurance na CoverBora. Tangazo hilo lina picha ya mwanamke mjamzito anayetabasamu amevaa nguo nyekundu. Upande wa kushoto wa tangazo kuna maandishi makubwa yanayosema Quality Hospital Cover Meets Affordability .

Tangazo la bima ya magari inaonyesha gari ikiendeshwa na kwenye kioo chake cha nyuma, kuna picha ya magari mengine yakifuatana barabarani. Mandhari ya nyuma ya picha ina mistari ya kijani na nyeupe.

Chumba cha kuonyesha magari ambacho kinaonekana kuwa wazi na safi. Kuna magari mengi mapya hasa aina ya SUV yaliyopangwa mistari miwili . Magari ya karibu yana rangi nyeusi na yameelekea kwa kamera. Gorofa ni nyeupe na ina vigae.

Simu mahiri iliyoshikiliwa na mkono mmoja. Kwenye skrini ya simu kuna programu ya mtandao wa simu ya Safaricom. Skrini ya kwanza inaonyesha menyu ya chaguo mbalimbali yaliyopangwa kwa namna ya grili . Chaguo hizo ni pamoja na check balance , M-Pesa na data usage .

Mlango wa duka ambapo umeandikwa mpesa kwa herufi kubwa za bluu kwenye rangi ya kijani. Milango hii imejaa na upande wa kushoto ndani ya duka kuna rundo la chupa kubwa za maji. Mbele ya duka kuna ngazi ndogo na chini yake kuna pikipiki au baiskeli.

Duka la reja reja nchini Kenya. Kuna sanduku nyingi za soda aina ya cocacola zilizopangwa mbele. Pia kuna matangazo ya M-Pesa na TUSKYS, ambayo ni huduma maarufu za Kenya, ikionekana wazi mlangoni.

Lori la kubebea magari ambalo lina rangi ya chungwa. Lori hilo limebeba magari kadhaa, inaonekana kua mengi ni aina ya toyota. Magari hayo yamepangwa kwa ngazi mbili yakiwa tayari kusafirishwa. Mandhari ya nyuma ina miti na nyasi.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa au kukaushwa, samaki hawa wametengenezwa na kuwekwa juu ya meza ya chuma, ambayo ina rangi ya kijani kwenye kingo zake, samaki hawa wamepangwa kwenye rundo na wanaonekana wameandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao chini, kuna bidhaa nyingi za kilimo kama vile nyanya ,limau ,maembe na matunda mengine, watu kadhaa wakiwemo wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakiwa wamekaa.

Mkono wa mtu ulioshika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hii imekunjwa katika na sehemu ya jengo na namba elfu moja inaonekana. Upande mwingine kwa noti kuna maandishi Kenya na neno one thousand shillings .

Upande wa mbele na nyuma wa noti ya shilingi mia tano ya kenya. Upande wa mbele kuna picha ya rais wa kwanza wa kenya mzee jomo kenyatta pamoja na maandishi na nembo ya benki kuu ya kenya. Upande wa nyuma pia kuna jengo la bunge.

Duka la biashara la Mpesa mlango wa duka una rangi ya bluu na umeandikwa Mpesa ikionyesha ikionyesha kuwa, hapa knapatikana huduma za mayamala ya Mpesa. Ndani ya duka kuna mtu anaonekana akihudumiwa. Nje ya duka, kuna matangazo mengine.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa ndani ya jengo lenye sakafu inayong'aa. Gari hilo lina milango minne na magurudumu ya alumini. Nyuma yake kuna dirisha kubwa linaloonyesha mazingira ya ndani.

Duka la vitu vya urembo au sanaa za kitamaduni ambapo kuna vitu vingi vimepangwa, upande wa kushoto ukutani kuna sumaku au vipande vya mapambo vilivyochongwa kwa umbo la wanyama wa porini.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya kuteleza vikiwa vimetundikwa viatu hivi vimepengwa na vina rang na mtindo tofauti na vinauzwa katika soko la wazi.

Soko la wazi ama kibanda cha kuuza mboga. Mwanamke mzee ameketi nyuma ya kaunta akipima bidhaa kwenye mizani. Bidhaa mbalimbali za mboga na matunda zimepangwa mbele yake zikwemo nyanya, matango, pilipili hoho, viazi, vitunguu na maharagwe.

Tangazo la bima ya afya kutoka Aziano Insurance Agency upande wa kushoto kuna akali mbiu inayosema affordable insurance , chini ya hapo kuna nukuu ya isemayo your health is your wealth .

Duka la biashara ndogo ambalo linaonekana kutoa huduma za m-pesa. Mlango wa duka una rangi wa kijani kibichi na na umeandikwa neno M-PESA kwa herufi kubwa na nyeupe. Kwenye mlango pia kuna namba ya nakala, ndani ya duka kuna friji ya kuonesha bidhaa

Duka ndogo la M-pesa na Airtel money lenye milango ya kijani. Mlangoni kuna mabango mengi ya matangazo ya huduma mbalimbali za simu, na bidhaa nyingine. Wanaume wawili wamekaa kwenye benchi mbele ya duka, mmoja amevaa shati la rangi ya buluu.

Mkokoteni wa kuuza chakula au bidhaa ukiwa umesimama kando ya barabara. Mkokoteni huo una mwavuli mkubwa wa bluu juu yake, umeandikwa Farmers Choice kwa rangi ya chungwa ikimaanisha labda unauza bidhaa za kampuni hiyo. Nyuma ya mkokoteni kuna vibanda vya biashara.

Tangazo la mtandaoni la kampuni ya Mayfair Insurance . Tangazo hilo linaonyesha kompyuta kipawa yenye nakala yenye kichwa, Comprehensive guide insurance policy in Kenya .

Matangazo ya bima ya afya kutoka kutoka kampuni inayoitwa Aziano Insurance Agent wakishirikiana na Jubilee insurance. Bango lina kichwa kinachosomeka kuwa Cover Bora Medical Insurance na maelezo An Affordable Inpatient Only Medical Health Insurance Cover.

Safu ya magari mengi yaliyoegeshwa kwenye maegesho. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yanatofautiana rangi. Kwanzia nyeupe, rangi ya dhahabu hadi nyeusi. Nyuma ya magari kuna jengo refu la ghorofa.

Gari aina ya AC rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye baa la kuvutia, ambalo linaonekana kuwa sehemu ya jengo la kisasa. Kwenye picha kuna mapipa ya kuchakata taka ya kijani na nyekundu.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka linalotoa huduma za simu kama vile m pesa na airtel money. Mwanaume mmoja amevaa fulana nyekundu na kaptura nyekundu huku mwingine amevaa fulana ya rangi ya mchanga.

Tangazo la kampuni ya bima iitwayo AAR insurance. Tangazo hii ina ujumbe inayosema AAR insurance brings healthcare to your door step ikimanisha wanatoa huduma za afya hadi mlangoni kwako.

Duka la kupadilisha fedha ambalo linaitwa sunny fores bureau ,duka hili lina mlango wa kioo na ndani ya duka kuna kaunta ya huduma na skirini kidogo ya televisheni kwenye mlango wa kioo kuna stika au mabango kadhaa inayoonyesha huduma mbali mbali.

Gari la rangi ya fedha aina volvo likiwa limeegeshwa kwenye bustani yenye nyasi ndefu na miti ya mielezi nyuma. Magari mengine kadhaa pia yameegeshwa nyuma ya gari hilo. Na mtu amevaa jaketi nyeusi na kaptula anaonekana.

Ubao wa kielektroniki wa benki labda katika tawi la benki au ofisi ya kubadilisha fedha. Ubao huu unaonyesha viwango vya kubadilishana fedha kwa sarafu mbalimbali. Juu ya ubao kuna nembo na jina la benki.